Hii ni bustani ya kisasa ya haidroponiki ambapo mimea inakua bila kutumia mchanga. Mimea imepandwa kwenye mabomba meupe yenye mashimo na kila mmea una chombo kidogo kilichojaa virutubisho vya maji. Mfumo huu unaonekana safi, wa kisayansi na unaonyesha kwa mpangilio wa kisasa.

Hapa tunaona mimea ambayo imepandwa ndani ya vifaa vya plastiki. Hali hii inaonyesha ukuzaji wa mimea ambayo haitumii mchanga. Mimea hii hukua kwa kutumia maji ambayo yana virutubishi. Chini kando yake tunaona bomba la maji ambalo linaingia ndani ya vifaa hivi. Ukulima hii ni aina ya haidroponiki.

Tunaona mimea iliyopangwa kwa mistari njema ndani ya nyumba za plastiki za kilimo. Mimea imeshikiliwa kwa kamba zilizo ning'inia kutoka juu ili kuhakikisha mimea inamea kwa wima. Ndani ya nyumba hii tunaona wanaume wawili ambapo mmoja ameinama akiangalia mimea na mwingine amesimama akimngoja. Wanaonekana kuwa katika mazungumzo kuhusu mimea.

Tunaona mimea ya kijani kibichi iliyong'aa kutokana na mwanga wa jua ambayo inamea ndani ya beseni. Kuna bomba la maji linaloingia beseni kuonyesha umwagiliaji wa maji aina ya hydroponiki. Chini yake kuna mtungi wa maji. Mbele yake tunaona miti mingi ya kijani kuonyesha kuwa eneo hili liko karibu na msitu. Chini pia tunaona nyasi iliyomea vyema.

Sanduku kadhaa za plastiki zimepangwa katika safu tofauti, kila moja ikiwa na mimea changa na ya kijani inayokua. Chini ya masanduku haya kuna bomba linaloleta maji, ikionyesha mfumo wa umwagiliaji wa maji unaozunguka tena. Dalili ya bustani ya kisasa ya hydroponiki au aquaponiki . Nyuma kuna mimea mirefu na vifaa mbali mbalin vya bustani vinavyoashiria mazingira ya kujifunzia au kujaribu teknolojia ya kilimo.

Majani ya mboga yamepandwa kwa mstari ndani ya chumba cha kilimo kilicho funikwa kwa plastiki. Kila mmea ume pandwa juu bomba jeupe la plastiki linalo peleka maji na virutubisho. Mimea inaonekana kuwa ya afya njema. Majani yake ni ya mabichi na yamejaa. Mabomba ya umwagiliaji yamepangwa kwa usawa na kuna nguzo za kushikilia paa. Mazingira ni safi na yamepangwa vizuri.

Majani mabichi ya mboga yamepandwa kwenye mabomba meupe yaliosimamishwa wima, yakipokea maji kupitia mfumo wa bomba la juu. Huu ni mfano wa kilimo cha haidroponiki, ambapo mimea hustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vinavyosambazwa kwenye maji, hasa katika maeneo yenye nafasi ndogo kama mijini.

Mimea midogo ya mboga aina tofauti inapangwa kwa mstari kwenye mabomba meupe ya plastiki. Mabomba yameinuliwa juu ya nguzo za chuma, na yana mashimbo yenye kikombe kwa kila mmea. Chini kuna tangi jeupe la kuhifadhia maji ya virutubisho lenye maandishi ya Plus. Mfumo huu ni wa kisasa unaotumia maji badala ya udongo. Mazingira yamezungukwa na mchanga, mbao, na vifaa vya kazi.

Hii ni picha ya shamba la kisasa la kilimo cha mafuriko ya maji linalojulikana kama kilimo cha hydroponic . Mimea inalimwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa mistari, na kila mmea una nafasi yake ambapo mizizi hupokea virutubisho. Kuna paa la plastiki lililofunika eneo lote likisaidia kulinda mimea dhidi ya jua kali na mvua. Mandhari inaonesha mpangilio safi wa kisasa na wa kisayansi katika kilimo cha mboga.

Hapa tunaona mabomba ya plastiki. Mabomba haya yanaonekana kuwa yametobolewa mashimo kwa njia njema. Mabomba haya yanaonekana ya kutumika katika ukuuzi wa mimea. Inaonekana kilimo cha kipekee aina ya haidroponiki ambapo mimea haimei kwa mchanga.

Hapa kunaonekana ndani ya nyumba za kilimo. Nyumba hii inaonekana imeundwa kwa chuma. Ndani unaonekana kuwa na mimea ambaye imemea kwa vyema na inaonekana kuwa na afya njema. Mimea hii inaonekana imepandwa ndani ya mapomba ya plastiki. Hali hii inaashiria ukulima wa kisasa ambaye mimea inamea bila kutumia mchanga. Kilimo hiki kinaitwa almarufu kwa jina hydroponic .

Katikati ya picha kuna mfumo wa kisasa unaotumika kukuza mimea bila kutumia udongo. Mizizi ya mimea inaning'inia ndani ya maji yenye virutubisho, huku hewa ikipulizwa ndani kupitia bomba la plastiki ili kuhakikisha mizizi inapumua. Viungo vya plastiki vimefungwa juu na vinaweka mimea katika nafasi. Maji yanatiririka kwa nguvu yakionyesha mfumo wa umwagiliaji unaoendelea.

Hapa tunaona aina ya kulima ama mimea inamea juu ya mabomba au mabati. Mimea hii inaonekana haimei kwa mchanga. Hii ni aina ya ukulima ya haidroponiki ambapo mimea inamea kutumia maji yenye virutubisho. Mimea inaonekana kumea vyema na yenye afya. Mbele yake kuna matawi ya kijani na kuna nyumba za kilimo za plastiki.

Mimea ya mboga ya majani ya kijani imepandwa ndani ya mfumo wa kisasa wa kilimo cha kutumia maji. Mimea hio imewekwa kwenye mabomba meupe yaliyowekwa juu ya udongo, yaliyoandaliwa kwa mpangilio mzuri na yaliyokuwa na mashimo ya kupandwa mimea. Eneo hili limefunikwa kwa paa la plastiki ya uwazi linaloruhusu mwangaza wa kutosha kuingia ndani lakini likilinda mimea dhidi ya mvua na jua kali.

Hii ni onyesho la mfumo wa kilimo cha kisasa unaoitwa Hydroponics ambapo mimea hupandwa bila kutumia udongo. Mizizi ya mimea imezama ndani ya suluhisho lenye virutubishi likiwa ndani ya container maalum ya plastiki. Katikati ya container kuna bomba la wima linalosaidia kusambaza maji au hewa. Mimea iliyopandwa inaonekana kuwa na afya na mizizi yake ni safi na ndefu ikiashiria mazingira mazuri ya ukuaji.

Majani ya mboga yamepandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki yaliopangwa kwa mstari ndani ya chumba kilichofunikwa kwa plastiki na miti. Kwenye upande wa kushoto kuna mboga changa zilizoanza kuota na kulia kuna mboga kubwa zaidi zilizokomaa. Sakafu ni ya udongo mwekundu uliosindiliwa. Juu kuna nyaya na vifuniko ya plastiki inayosaidia kuzuia mvua na jua kali.

Hapa tunaona mimea ambayo imepandwa ndani ya mabomba plastiki. Mabomba hata yanaonekana yakipokea maji kutoka kwa mabomba mengine. Kuna mabomba yako juu ya matanki ya maji. Mimea hii inaonekana kuwa ni ya afya njema. Hali hi inaashiria aina ya kilimo cha kisasa ya aina ya haidroponiki ambapo mimea haipandwi kwa kutumia mchanga.

Mimea mbalimbali ya mboga za majani inapandwa katika mfumo wa kisasa inapandwa katika ya kisasa ya bustani ya wima. Mifereji meupe ya plastiki na mashimo ya kupandikiza mimea, huku mizizi yake ikipata virutubisho kupitia maji yanayozunguka kwenye mfumo. Bustani hii iko pembeni mwa ukuta wa jengo na inafaa kwa matumizi ya mijini ambapo nafasi ni ndogo.

Majani ya kijani kibichi yamepandwa juu ya kipande cha povu jeupe kilichokatwa kwa umbo la duara mizizi ya mimea hiyo inaelea na kunyooka ndani ya ndoo ya rangi ya machungwa iliyojaa maji au mchanganyiko ya virutubisho jambo linaloashiria mfumo wa kilimo cha haidroponiki mkono mmoja wa mtu unashikilia upande wa povu hilo akionyesha kwa karibu mimea hiyo inayokuwa bila kutumia udongo mandhari ya nyuma inaonyesha mawe ndogo ya lami na sehemu chafu.

Hapa tunaona mfumo wa kisasa wa kilimo cha wima unaotumia teknolojia kupanda mimea katika nafasi ndogo. Tunaona bodi ya mbao yenye mashimo mengi ambapo kila shimo lina nafasi ya kupanda mmea mmoja. Mfumo huu inaonekana kuwa na taa za mwanga wa LED pembeni ambazo husaidia mimea kukua bila hata mwanga wa jua wa moja kwa moja. Kuna pia mabomba ya plastiki yanayoashiria uwepo wa mfumo wa umwagiliaji wa matone au maji yanayozunguka.

Shamba lililojaa msafu nyingi za mimea ya kijani yamepangwa vizuri juu ya mabomba ya plastiki yanayopitisha maji na virutubisho ishara kuwa ni mfumo wa kilimo cha kisasa wa hydroponic . Mboga za majani zinazofanana na lettuce zinaonekana kuota kwa afya mzuri katika mazingira safi na yaliyodhibitiwa. Eneo hili limezungushwa uzio wa miti na lina kivuli cha mbao juu kinachosaidia kupunguza jua kali.

Tunaona mimea ambayo imepandwa ndani ya mabomba ya plastiki ambayo yametobolewa mashimo. Mimea hii inaonekana kumea vyema na inaonekana kuwa na afya. Mimea hii inamea kwa njia ya haidroponiki ambayo mimea humea bila mchanga kutumia maji yenye virutubisho. Mbele yake kuna ukuta wenye vigae vya rangi ya hudhurungi ikionyesha kuwa mimea imepandwa kando ya nyumba.

Hii ni banda la kisasa la kukamua maziwa kutoka kwa ng'ombe. Ng'ombe wamepangwa kwa mstari moja ndani ya vifaa maalum vya chuma, vinavyo wezesha kukamuliwa kwa kutumia mashine. Mfumo huu ni wa kiotomatiki na hutumika katika mashamba makubwa ya maziwa ilikuongeza ufanisi uzalishaji. Sakafu inaonekana kuwa safi na ni ya saruji, ishara ya kuzingatia usafi.

Mimea imepandwa kwa njia njema, ndani ya chumba cha kilimo cha plastiki. Katika ya chumba hii kuna safu ya chuma zinazoshikilia paa ya nyumba hii. Mimea inaonekana kustawiri vyema na ni ya kijani na enye afya njema. Hali hii inaonyesha kilimo cha biashara.

Hapa tunaona shamba kubwa la matunda aina ya nanasi. Shamba hili linaonekana limetanda eneo kubwa na ni la kijani. Mimea hii inaonekana imenawiri vizuri na yenye afya. Mbele kabisa tunaona miti kiasi na anga inaonekana kuwa ya samawati na mawingu meupe ambayo yametanda.

Vitunguu vingi vya rangi ya zambarau vimepangwa kwa wingi sakafuni, huku vingine vikiwa ndani ya kreti la pastiki la rangi ya samawati. Mkono wa mtu unaonekana ukirusha vitunguu kuelekea kwenye kreti, ishara ya shughuli ya kuchambua au kufungasha. Hii ni sehemu ya maandalizi ya mazao kwa ajili ya soko au usafirishaji.

Kundi kubwa la ng'ombe wa maziwa wenye rangi nyeupe na nyeusi wamefukwa kwenye panda ya kisasa. Ng'omba hawa wamesimama kwenye nafasi zao wakiendelea kula nyazi zilizo wekwa mbele yao. Mapanda haya yanabachu na nguzo za mbao huku njia ya kati ikionekana imepangwa vizuri kwa usawa na usafi na urahizi wa kutoa huduma. Maandari hii inaonyesha shughuli za kisasa za ufungaji wa ng'ombe wa maziwa kwa kiwango kikubwa.

Baadhi ya mimea mirefu imeegemezwa kwa usaidizi wa nyaya na kila mche umebeba minyolo ya nyanya. Baadhi ya nyanya ni kijani, zingine ni kijano, na zingine nyekundu kuonyesha hatua tofauti ya ukomavu. Eneo hili linaonekana kuwa shambani au ndani ya greenhouse .

Jengo refu la kisasa la kufugia kuku lenye paa na bati na kuta za rangi ya kijivu, ndani kuna idadi kubwa ya kuku wa kufugwa wa rangi nyeupe waliokusanyika kwa wingi kwenye sakafu ,mistari mirefu ya vyombo vya kulishia na kunyweshea maji imepangwa kwa usawa katikati ikiruhusu ufikiaji mzuri wa chakula kwa kuku wote ,mwangaza wa asili unaingia kupitia madirisha yaliyopo kando ya banda huku ikitoa mwanga wa kutosha ndani ya mazingira ufugaji wa kuku.

Hii inaonekana kuwa ni shamba kubwa la kabichi. Kabichi hizi zimepandwa kwa mistari na kabichi zinaonekana kuwa za kijani kibichi zilizokomaa vyema. Kabichi hizi zinaonekana kuwa na afya nzuri na zinaonekana kuwa ni za kuuza. Hali hii inaashiria kilimo cha kuuza.

Wafanyikazi waliovaa glavu na fulana za mikono mirefu wanaonekana wakichambua na kupanga pilipilihoho za kijani kwenye mstari wa uzalishaji. Mazao hayo yako kwenye mazingira ya ndani yanayoashiria shughuli za kiwanda cha usindikaji. Rangi kuu inayoonkenaa ni kijani kibichi ya pilipilihoho pamoja na nyekundu, kijivu na nyeupe kwenye mavazi ya wahusika. Mazingira haya yanaashiria usafi na mpangilio wa kazi ya viwandani.

Hii inaoneka kua ni ndani ya nyumba ya kilimo, mimea imepandwa kwa mistari mzuri na mimea inaonekana kua yenye afya. Juu paa linaonekana kua na plastiki na limeshikiliwa kwa vyuma. Hali hii inaashiria kilimo cha kisasa cha kibiashara.

Hii ni shamba la migomba lenye ndizi mbichi. Ndizi zimejaa vizuri katika kila mgomba na ziko katika makundi makubwa ya kijani kibichi. Mashimo ya migomba yamepangika kwa mistari katika ardhi yenye majani yaliyokauka. Majani ya migomba ni makubwa na yanatoa kivuli kizuri kwa ndizi.

Eneo hili linaonekana kua shambani na kuna mpira wa plastiki wa maji unaopita ardhini. Kuna kidude chekundu cha kudhibiti maji yanayopita kwa mipira nyingine ya maji, iliyounganishwa na kidude cha kijani. Kuna mti mdogo unaomea kando ya mpira wa maji.

Mistari mirefu ya mimea ya pilipili hoho yenye matunda ya manjano imepandwa kwenye udongo. Mimea imefungwa kwa nyuzi ili kusaidia ukuwaji wake wima na kila mstari umetenganishwa na njia nyembamba ya kupita. Mazingira ya ndani yanaonekana kuwa ya kisasa na yanayodhibitwa vizuri yakidokeza kuwa hii ni bustani ya kisasa inayotumia mbinu bora za kilimo cha umwagiliaji wa matone. Mwanga wa kutosha unapenya kutoka upande wa mbele ukionyesha hali nzuri ya ukuwaji wa mazao.

Shambani kuna mimea midogo iliyopandwa kwa mistari iliyopangwa vizuri. Pembeni kuna tanki jeusi la kuhifadhia maji na bomba la plastiki lililolazwa ardhini kutoka kwenye tanki hilo. Mabomba hayo yanaonekana kuhusika na shughuli ya umwagiliaji yakielekeza maji moja kwa moja kwenye mimea. Sehemu ya ardhi karibu na bomba inaonekana kavu na hali ya jumla ya shamba inaonyesha kuwa mfumo huo umwagiliaji unalenga kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha.

Hapa kunaonekana kuwa ni shambani, tunaona bomba la plastiki ambalo limepita ardhini. Mchanga huu unaonekana kukaribia kuwa mweusi, na mimea inaonekana kuwa yakijani na mimea inaonekana kuwa yenye afya nzuri, hali hii inaonyesha umwagiliaji wa maji shambani.

Hii ni shamba lililoandaliwa vizuri kwa kilimo cha umwagiliaji kwa njia ya matone. Unaona mistari ya mipira ya plastiki imewekwa sabamba juu ya udongo. Kila mstari ukiwa na nafasi kwa mimea michanga inayo ota. Udongo unaonekana kuwa mkavu na umepuluziwa vizuri, ishara kwamba huu ni mpango wa kilimo cha kisasa na unaolenga matumizi bora ya maji.

Hapa tunaona kuwa ni shambani. Shamba inaonekana kuwa na mchanga mwekundu na kunaonekana kuwa na mimea ambayo imepandwa na ina nawiri vyema. Mimea inaonekana kuwa ya kijani na yenye afya mzuri. Kando ya mimea kunaonekana kuwa na mabomba ya maji ya rangi nyeusi ambayo yanapita chini ardhini. Hali hii inaashiria kuwa ni mifumo ya umwagiliaji wa maji.

Ndani ya chumba cha kilimo cha plastiki kuna mimea ambayo imepandwa kwa mistari na imepandwa kwa njia njema. Kando ya mimea kuna mabomba ya maji ya plastiki ambayo yamepita. Mabomba haya yanaonekana ni ya kunyunyizia maji kwa njia ya matone, ili kuhakikisha maji inaingia kwenye mizizi ya mimea. Kuna mwangaza mwingi unaoingia kwenye chumba hii na mimea inaonekana kunawiri vyema ikiwa ya kijani na yenye afya njema.

Mashamba ya mahindi yanaonekana yamepandwa kwa mstari iliyonyooka huku mfumo wa umwagiliaji ukiwa unafanya kazi. Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba kubwa la plastiki lililowekwa pembeni ya shamba ikielekeza kwenye mifereji midogo kati ya mistari ya mimea. Eneo linaonekana kuwa na hali nzuri ya hewa na mchana wa jua na mazao yanaonekana yakiwa na afya nzuri.

Tunaona mtu ambaye amevaa kabuti ya samawati na ameinama akiwa shambani. Anaonekana kutengeneza vinyunyuzi vya maji. Kunaonekana kuwa na mabomba ya maji ya rangi ya kijivu yanayopita katikati ya fereji uliyo shambani. Bomba hili linaonekana kuunganishwa na vinyunyuzi vya maji vya rangi ya nyeusi. Shamba inaonekana kuwa na mimea inayomea kama mahindi na mimea ingine. Hali inaonyesha unyunyuzi wa maji shambani.

Hapa tunaliona shamba ambalo mimea imepandwa kwa njia ya mistari. Katikati ya shamba tunaona bomba la maji ambalo linapita. Bomba la maji hili limeshikanishwa na vinyunyuzi ya maji, ambazo zinaonekana kuwa ziko kazini zikinyunyuzia shamba maji. Upande wa kushoto na mbele ya shamba tunaona miti mingi mirefu na ya kijani. Hali hii inaonyesha umwagiliaji wa maji shambani.

Hapa tunaona shamba kubwa lenye mistari ya mimea iliyopandwa kwa mpangilio mzuri. Maji yananyunyuzwa juu ya mimea kupitia mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyiza. Mfumo huu unasaidia kuhakikisha kuwa mimea inapata unyevu wa kutosha. Mandhari ya shamba linaonyesha kilimo cha kisasa chenye tija huku mimea ikiwa ya kijani kibichi na yenye afya. Mazingira yanazungukwa na miti kwa mbali.

Kuna sehemu ya bustani yenye mchanga, mimea michache midogo ikiwa imepandwa kwa mstari. Kati ya mimea hiyo kuna bomba la plastiki linalotumika kwa umwagiliaji wa matone. Pembeni kuna uzio mweupe na kwa mbali kuna watu wamesimama karibu na bustani hiyo. Mazingira yanaonyesha kuwa hii ni bustani ndogo ya kujifunzia au ya nyumbani..

Katikati la shamba lenye mmea wa kijani mfumo wa umwagiliaji wa kukunyunyuzia maji unafanya kazi. Maji yanamwagika kutoka kwenye bomba kupitia kichwa cha kunyunyuzia yakilowanisha mimea kwa usawa. Undongo unaonekana kuwa mchanga na umeandaliwa vizuri kwa kilimo. Huo ni mfano wa teknolojia ya kisasa inayotumika kuongeza ufanisi katika kilimo cha umwagiliaji.

Tunaona shamba ambalo linaonekana kumea vizuri. Shamba limepandwa mahindi ambayo yamekomaa. Mbele ya shamba kunaonekana kuwa na bomba kubwa la maji ya plastiki. Bomba hilo linaonekana kumimina maji kwenye shamba ikiashiria kuwa umwagiliaji wa maji.

Hapa tunaona shamba, shamba linaonekana kuwa limepandwa mimea midogo ambayo yamepandwa Kwa mistari, kando ya mimea tunaona mabomba ya plastiki ya maji ambayo yamelaswa arthini ,mapomba haya yanaonekana niyakumwagilia maji Kwa njia ya matone mimea inaonekana ikiwa changa na umwagiliaji wa maji vyema, hii ni mfano wa umwagiliaji wa maji wa matone.

Tunaona mabomba makubwa mawili ya plastiki ambayo yamepita chini ardhini. Bomba moja linaonekana kuwa na mashimo ya kumwagilila maji na kunaonekena na maji yanayomwagika ardhini kwa mimea. Hali hii inaashiria umwagiliaji wa maji shambani. Eneo lote linaonekana kuzungukwa na mimea mikubwa ya rangi ya kijani.

Shambani kuna mistari ya mazao changa yanayoota, huku bomba jeupe la umwagiliaji wa matone ikipitia katikati ya tuta. Pembeni kuna kibao kidogo chenye maandishi. Mazingira ya nyuma inaonyesha uoto wa kawaida wa mashambani. Mbele kabisa tunaona mazingira ya miti ya kijani.

Hapa ni shambani tunapoona mimea iliyopandwa kwa njia ya mistari miema. Kando ya mimea kuna mabomba ya plastiki yaliyolazwa ardhini yakipita kando ya mimea. Mabomba haya yanaonekana kumwagilia maji ya matone ambayo yanaenda ndani moja kwa moja hadi kwa mizizi ya mimea bila kupoteza maji. Upande wa kushoto tunaona mimea ambayo imenawiri vyema yenye afya mzuri.

Hapa tunaona kuwa ni shambani. Mimea imepandwa kwa mistari, katikati ya mimea kuna mifereji ya maji ambayo yamejaa maji. Mbele yake kuna bomba kubwa la rangi ya kijivu ambayo inapita huku ikimimina maji kwenye shamba. Hali hii inaonyesha umwagiliaji wa maji shambani.

Tunaona shamba lenye mistari ya mimea midogo iliyopandwa kwenye udongo mwekundu. Kati ya mistari hiyo kuna mabomba meusi ya umwagiliaji yanayoonekana kuwa ya mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mimea imepangiliwa kwa utaratibu mzuri na inaonekana kuwa bado michanga. Hii ni ishara ya kilimo cha kisasa kinachoweza kutumia maji kwa ufanisi mkubwa.

Hapa kunaonekana kuwa ni shambani. Mbele ya shamb kunaonekana kuwa na bomba kubwa la maji linalopita rangi ya kiivu. Kunaonekana kuwa na mabomba mengine madogo yanayotoka kwa bomba hilo yakipeleka maji shambani na yana vizingiti vya rangi ya nyekundu. Mimea inaonekana kupandwa vyema shambani kwa mistari. Hali hii inaashiria ukulima wa umwagiliaji wa maji.

Naona shamba lenye mchanga wa rangi ya nyekundu. Shambani tunaona mabomba ya maji ambayo yamelala chini ardhini yakipitwa na mistari mbele ya shamba. Shamba za kando zinaonekana kuwa zimepandwa mimea kwa laini ya mistari. Hali hii inaashiria mfumo wa umwagiliaji wa maji. Kando na mbele ya shamba kunaonekana kuwa na miti mirefu ya rangi ya kijani.

Mimea imepandwa kwa mistari shambani na inaonekana kuwa katika hatua ya awali ya ukuaji, ikiwa na majani mabichi. Kando ya mistari, kuna mifereji iliyochimbwa. Upande wa kulia, kuna bomba lililopitishwa chini ya ardhi. Pia kuna mfumo wa kunyunyizia maji shambani unaoendelea kufanya kazi, ukimwagilia mimea

Hii inaonyesha mfumo wa umwagiliaji wa kisasa shambani. Maji yanamwagika kwa nguvu kupitia mirija maalum yenye matundu yakinyunyizia maji sawasawa juu ya udongo kwa namna ya miale miwili inayopishana. Ardhi inaonekana imeandaliwa kwa kilimo na umwagiliaji huu unasaidia kuweka unyevu unaohitajika kwa ukuaji wa mazao. Mfumo huu una ufanisi na unaonyesha matumizi ya teknolojia bora katika kilimo cha kisasa.

Hii inaonyesha mfumo wa uwagiliaji wa matone kwenye shamba. Kuna mirija miwili iliyolazwa juu ya udongo kati ya mistari ya mimea yenye vibomba vya kudhibiti mtiririko wa maji. Mfumo huu hutumika kumwagilia mimea kwa kiasi kidogo cha maji moja kwa moja kwenye mizizi hivyo kusaidia kuhifadhi maji na kuongeza ufanisi wa kilimo. Mimea yamepandwa upande wa kushoto wa mfumo huu wa umwagiliaji.

Hili ni shamba lenye mimea michanga iliyopandwa kwa mistari. Kati kati ya mistari hiyo, kuna bomba jeusi la plastiki linalotumika kwa umwagiliaji wa matone. Udongo unaonekana kuwa na unyevu kiasi ishara kuwa umwagiliaji unafanyika. Mimea inaonekana kuwa ya mboga na mazingira yanaonyesha kuwa ni sehemu ya kilimo cha kisasa cha matone; chenye lengo la kuokoa maji na kuongeza tija.

Shambani tunuona mimea yaliyopangwa kwenye mistari kwa njia njema. Mbele ya shamba hii, kuna mfereji mkubwa uliochimbwa chini na umejaa maji. Tunuona mabomba ya maji ambayo yanaingiza maji kwenye mifereji inayo pita katikati ya mimea, na mimeye inaonekana kustathiri vyema. Mbele ya Shambani tunuona miti mirefu ambayo yamezunguka eneo hili. Hali hii inaonesa umwagiliaji wa maji kwa mimea.

Shamba limepandwa mimea michanga kwa mistari iliyonyooka. Maji yanaonekana yakitiririka kwenye mifereji midogo ya udongo yakitoka kwenye bomba jeupe lililolazwa juu ya ardhi upande wa kushoto. Nyuma kuna nyasi ndefu na miti ya kijani iliyosambaa hadi mbali. Anga inaonekana kuwa ya samawati na yenye mawingu mengi.